Katika ni duka la kisasa la nguo. Sehemu ya wanawake imejaa nguo za rangi tofauti zikiwa zimening’inia kwenye rafu. Mwanga mkali unamulika eneo hilo, likionyesha uteuzi mpana wa mavazi na vifaa vya mitindo.

Duka la nguo linaoneysha nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye reki na kwenye mannequins . Baadhi ya nguo zina rangi ya kuvutia na muundo wa kitamaduni zikionyesha mitindo ya kisasa na ya kipekee. Wateja wanaonekana wakitembea nje ya duka hilo.

Sehemu ya duka la nguo au vifaa ina mifuko ya mikoba mbalimbali huku ikiwa imepangwa kwenye rafu na stendi. Mifuko hiyo ina rangi tofauti kama vile nyeupe, zambarau, nyeusi na beige. Upande wa kulia, kuna makoti mawili yaliyopigwa na kwa mbali, kuna ishara zenye maandishi. Eneo linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Duka linoonyesha mikoba na vifaa vingine vya mitindo. Mkoba mweusi na mikoba mingine ya kung'aa zimepangwa kwa umaridadi. Kofia yenye manyoya ya kijivu imewekwa kwenye stendi ikionyesha mkusanyiko wa bidhaa za kifahari.

Duka la nguo la Mirosa classy collections linaonyesha mavazi mbalimbali ya kisasa. Nje ya duka wanawake wa bandia wamevalishwa jumpsuits zenye rangi ya michoro tofauti huku ndani kukiwa na nguo za kike za mitindo mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu.

Banda la kibiashara lilochaa bidhaa za mitindo linaonekana. Kuna rafu za viatu na mikopa upande wa kushoto zikiwa zimepangwa Kwa utaratibu. Nguo simetundikwa kwenye reki katikati ya eneo na kuna viti viwili vya sofa vyeusi vilivyo wekwa kwa ajili ya wateja kupumzika pia makabati ya vioo iliyo jaa saa, vito na vivaa vingine yameonekana upande wa kulia.

Duka kubwa la nguo linaonyesha rafu nyingi za nguo, viatu na vitu vya watoto. Bango linaashiria maximum price shilingi mia tano kwa nguo na viatu vyote vya wanawake na watoto ikionyesha offer au bei maalum.

Onyesho la bidhaa za mtindo ina mikoba, vitambaa au mifuko midogo na vito. Bidhaa hizi zimewekwa kwa umaridadi kwenye rafu nyeupe zenye viwango tofauti. Huku baadhi ya vitambaa vikiwa na muundo wa mraba mraba. Mikoba ina rangi tofauti kama kahawia, nyekundu, kijivu na nyeusi na kwa ujumla onyesho linaonekana kuvutia wateja katika duka.

Kwenye mtaa wenye shughuli nyingi, kuna maduka mawili jirani. Mbele ya duka la nguo, mwanamume amevalia mavazi ya kipekee ikiwemo kofia kubwa na suruali iliyochanganyika rangi. Anaonekana akifanya vitu mbele ya watu. Mannequins kadhaa zikiwa zimevalia nguo, zimesimama mbele ya saluni, na kuna mabango yanayotangaza huduma za urembo na namba za mawasiliano.

Duka la vifaa vya mitindo linaonyesha bidhaa mbali mbali. Katikati kuna mwanasesere, amevaa kofia kubwa nyekundu na kitambaa chekundu akiwa amezungukwa na mikoba midogo na viatu. Rafu za kioo zimejaa mikufu, herini na vikuku. Chini, skafu za rangi angavu zimewekwa kwenye meza nyeupe.

Duka la nguo linaonyesha aina nyingi za nguo zilizopangwa kwenye reki na rafu. Jackets , fulana na mashati yenye mitindo na rangi mbalimbali yamening'inia yakionyesha duka la kisasa la nguo.

Duka la kisasa linaonyesha bidhaa mbalimbali za mitindo na mapambo. Mannequin amevaa kofia kubwa ya majani na nguo yenye muundo huku akionyesha mikufu, pete na mikoba. Bidhaa nyingine za ziada kama vile pochi na miwani zimepangwa kwa ustadi kwenye stendi mbalimbali.

Duka la nguo za watoto lina nguo na viatu vingi vilivyopangwa kwenye kuta na rafu. Nguo za rangi za kuvutia na viatu vidogo vya kuvaa nyumbani vimepangwa kwa ustadi. Vinaonyesha bidhaa zilizolengwa kwa watoto.

Duka la Accessorize with Style lina bidhaa mbalimbali za mitindo na vito zilizopangwa vizuri kwenye rafu na meza. Kipaumbele kimewekwa kwenye meza na katikati ambapo kuna mannequins wa kike wakiwa wamevalia mitandio na kofia na wamezungukwa na mikoba ya mikono. Nuru inang'aa vizuri ndani ya duka ikiionyesha bidhaa kwa uwazi.

Duka la nguo au vitu linaonyesho la bidhaa. Katikati kuna mwanasesere aliyevaa kofia ya jua, miwani ya jua na nguo yenye mchirizi. Mezani mbele yake kuna shingo za vitu, pete na miwani ya jua iliyopangwa vizuri. Viatu vya rangi ya dhahabu pia vipo mezani. Nyuma kuna mifuko ya mikono, kofia nyingine na nguo zilizopangwa kwenye rafu.

Kuna duka la kisasa la nguo lenye rafu nyeusi za chuma na glasi, zilizojazwa suti na glasi zilizotundikwa na mashati yaliyopigwa pasi na kukunjwa vizuri. Kuna safu nyingi za nguo zilizopangwa kwa ustadi ,zikionyesha mkusanyiko mpana wa mavazi ya kiume.

Duka la kuuza mavazi ya kimtindo lina balbu lenye mwangaza mweupe chini ya dari. Kuna kiketi cheupe kilicho na chupa ya maji. Kutani kuna vibandiko vilivyo na michoro ya matofali na chuma zilizopigiliwa kwenye kuta.

La kisasa linaloitwa Safari lina madirisha makubwa yanaonesha nguo mbalimbali zilizopangiliwa kwa uzuri ndani. Ndani ya duka, nguo zimepangwa kwenye reki na pia zimevaliwa na wanadoli zikionesha mitindo tofauti. Taa za kisasa na mapambo ya ndani ikiwemo taa za kunyonya zenye mtindo wa asili zinaleta mwangaza mzuri ndani ya duka. Duka hili linaonekana kuwa la kifahari na la kuvutia.

Kuna duka la viatu lililojazwa na rafu ndefu zilizojaa aina nyingi za viatu kuanzia buti hadi viatu vya kawaida na vya michezo. Viatu vimepangwa kwa wingi vingine vikionyesha dalili za kutumika huku zikiwa zimepangwa kwa namna inayoashiria maduka ya viatu ya bei nafuu.

Kuna duka la nguo lililojaa bidhaa. Safu za suruali zilizopigwa pasi zimetundikwa kwenye standi, na juu yake kuna mifuko ya mikono ya rangi mbalimbali kama kahawia, zambarao, kijani kibichi, na rangi ya chungwa, ilizopangwa vizuri. Kwenye rafu za nyuma, kuna rundo la nguo nyingine zikiwemo koti na mashati.

Duka la nguo lililojaa wateja wengi wakichagua bidhaa mbalimbali. Katika sehemu ya mbele, wanawake kadhaa wanaonekana wakichunguza nguo huku mmoja akiwa karibu na kaunta ya malipo. Nyuma yao, rafu zenye nguo zimepangwa na kuna bango lenye maandishi likionyesha sehemu ya nguo za wanaume. Hali ya hewa inaonekana kuwa na shughuli nyingi ikionyesha biashara nzuri dukani.

Kuna duka la nguo likiwa na ishara kubwa nyekundu lenye jina la duka .Dani ya duka kuna mapambo ya kuonyesha nguo mbalimbali ikiwemo tsheti zenye mistari na suruwali za jeans kwa nje ya duka kuna bango linaloashiria punguzo la hadi asilimia arubaini kwa bidhaa zinazochaguliwa .

Mkusanyiko wa mikanda mbalimbali ya ngozi imepangwa vizuri kwenye stendi au rafu ikionyesha rangi na mitindo tofauti. Kuna mikanda ya rangi ya kahawia, nyeusi na buluu ikiwa na bakoli za metali za maumbo tofauti. Baadhi ya mikanda ina vitambulisho vidogo vya bei au taarifa nyingine kuashiria kuwa inauswa. Mpangilio huu unaweza kuonekana katika duka kuu la nguo.

Kuna duka kubwa la nguo ambapo nguo mbalimbali zimetundikwa kwenye reki na kuonyeshwa kwenye mapambo. Kuna alama za kuuza na punguzo la asilimia thelathini kwa bidhaa zilizochaguliwa ikionyesha kuwa kuna ofa. Duka linaonekana kuwa na nafasi kubwa na taa nyingi za dari.

Duka la kisasa la vifaa vya urembo na mtindo lina bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa kuvutia. Katikati kuna mwanamitindo aliyevaa kofia, miwani ya jua na shali yenye ruwaza ya rangi ya kahawia na chungwa. Mbele ya mwanamtindo huyo kuna stendi zenye vikufu, pete na mikufu ya dhahabu pamoja na begi dogo la mkono la rangi ya chungwa. Chini kuna shali zilizokunjwa vizuri zenye rangi za kutu.

Duka la kisasa la nguo za wanaume lina nguo mbalimbali zilizopangiliwa kwa uzuri kwenye reki na rafu. Upande wa kulia kuna mashati na suti za rangi tofauti zilizoning'inia na chini yake kuna safu ya viatu vya wanaume. Katikati ya duka kuna rafu za kisasa zenye nguo zilizokunjwa na nyuma yake kuna rafu zingine zenye vitamba na nguo za jadi. Duka linaonekana kuwa nadhifu na limetunzwa vizuri.

Duka la kisasa la nguo lina sakafu ya mbao inayong'aa na kuta za rangi isiyokolea. Nguo mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu na stendi za chuma pande zote mbili za duka. Katikati ya chumba kuna meza za mviringo zenye nguo zilizokunjwa zikionyesha bidhaa mbalimbali kwa wateja. Taa nyingi za dari zinaangazia nafasi hiyo zikifanya duka liwe na mwonekano wa kuvutia na wa kisasa.

Eneo kubwa limejaa magari mengi yaliyoezekwa kwa safu yanayoashiria kura ya maegesho, uuzaji wa magari au gala la magari mapya. Magari haya yana rangi tofautitofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi, nyekundu na kijivu, yamepangwa kwa ustadi na kwa wingi kiasi kwamba, paa za magari machache tu ndizo zinazoonekana wazi. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo na miti kwa mbali.

Mwanaume, anaweza kua muuzaji wa magari, amevaa suti ya blue , na tai nyekundu. Anawaonyesha wana ndoa kitu kwenye kompyuta kibao ndani ya jumba la maonyesho ya gari. Mwanaume amevaa shati ya blue , na mwanamke amevaa sweta ya rangi ya dhahabu. Wote wanonekana kutabasamu na wanazingatia kile kinachoonyeshwa kwenye kompyuta kibao.

Gari jeupe la kisasa, linaonekana kuwa SUV limewekwa mbele. Taa zale za mbele zimewashwa zikitoa mwanga wa rangi la chungwa na lina nembo ya Volkswagen katikati ya grili. Limesimama barabarani, huku mandhari ya majengo na miti ikionekana nyuma. Kwenye kioo cha mbele cha gari kuna maandishi yasiyosomeka vizuri, yanaweza kuwa habari ya kuuza au maelezo mengine.

Gari aina la Toyota lina rangi ya fedha na lina matairi nyeusi yenye ukingo wa kahawia. Lilipoegeshwa kwenye eneo la mawe, kuna miti mirefu kwa nyuma na anga la blue lenye mawingu.

Gari ya Subaru Forester lenye rangi ya fedha limesimama kwenye eneo lenye nyasi huku miti mirefu ikionekana kwa umbali. Watu wachache wanaonekana wamesimama nyuma ya gari hilo wakionyesha kuwa eneo linaweza kuwa la mkusanyiko au shughuli za nje.

Gari la rangi ya kijivu aina ya Subaru limesimama kwenye barabara ya udongo likionyesha namba ya usajili. Nyuma yake kuna ukuta wa matofali na uzio ikionyesha kuwa limeegeshwa nje ya jengo kubwa.

Gari la kisasa lenye rangi ya fedha labda Volvo s90 limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Magurudumu yake yana muundo wa kipekee. Vioo vya gari vimepakwa rangi nyeusi. Kwa nyuma yake, kuna magari mengine yaliyoegeshwa na miti mirefu yenye majani mabichi chini ya anga ya bluu.

Gari ndogo jeupe aina ya Toyota limesimama barabara chini ya anga la blue likionyesha namba ya usajili KDG 799S. Nyuma yake kuna jengo lenye jina Hill Court na baadhi ya miti.

Gurudumu la gari la audi lenye rimu ya rangi ya fedha inayong'aa limewekwa kwenye lami iliyopasuka. Taamuli ya jua inacheza kwenye tairi ikionyesha mwangaza wa asubuhi au jioni.

Gari jeupe la kisasa aina ya Volkswagen limesimama barabarani. Taa zake za mbele zinang'aa na magurudumu yake ya aloi yanaonekana wazi huku majengo na mimea vikiwa nyuma yake kuashiria gari hili limeegeshwa mjini.

Basi dogo jeupe limesimama kwenye barabara ya lami likiwa na namba themanini iliyoadikwa nyuma na vibandiko vya tahadhari, linaonekana kuwa gari la abiria likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye miti na nguzo za umeme kwa mbali.

Jumba la maonyesho ya magari linaonyesha magari kadhaa yaliyopangwa kwa safu. Gari jeusi liko mbele kabisa likifuatiwa na magari meupe na meupe zaidi. Majengo yana madirisha makubwa ya kioo ambayo yanaletwa mwanga mwingi wa asili. Sakafu ni safi na inaonekana kuakisi mwanga.

Eneo la nje linaonyesha magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye nyasi. Mitindo mbalimbali ya magari inaonekana ikiwemo Subaru Forester na Nissan Note zilizosimama kwenye eneo lenye miti na hema nyeupe kwa mbali. Watu wachache wanaonekana wakizunguka magari hayo.

Sehemu ya ndani ya gari inaonyesha viti vya nyuma vilivyofunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu isiyokolea. Viti vinaonekana vikiwa safi na vikiwa na mikanda ya usalama. Sehemu ya mbele ya viti, yaani viti vya dereva na abiria wa mbele pia vinaonekana kwa kiasi na kichwa cha kiti cha abiria wa mbele, kinaonekana wazi. Kuna kioo cha kuangalia nyuma kinachoning'inia kutoka paa la gari.

Gari jeusi aina ya Honda Stream limeegeshwa kwenye eneo la maegesho lenye paa pengine katika uwanja wa ndege aua kituo kikubwa cha biashara nchini Kenya. Gari lina namba ya usajili na linaonekana kua katika hali nzuri kwa ujumla.

Kuna eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi ya aina mbali mbali yaliyopangwa kwa ukaribu, magari hayo yanaonekana kuwa mapya au yamekuwa yakisubiri kuuzwa. Yakijumuisha magari madogo, magari ya mizigo midogo na magari ya kubeba mizigo,.Baadhi ya magari Yana rangi nyeusi, nyeupe, kijivu na blue , ikionyesha tofauti wa miundo

Gari ya huduma ya utalii yenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye njia ya vumbi karibu na ukuta wa mwamba wa kuvutia wa asili. Mandhari ya nyuma inaonyesha miamba mikubwa yenye rangi ya kahawia na kijani iliyoota juu yake.

Gari la kifahari lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo lenye vigae vya kupendeza. Mbele ya gari kuna nambari ya usajili ikionyesha kuwa gari hili limesajiliwa katika nchi ya kenya. Nyuma ya gari kuna kituo cha mafuta kinachoonekana kwa mbali. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri na lina taa za kisasa. Kuna magari mengine yaliyoegeshwa mbali na watu wachache.

Kuna sehemu ya ndani ya gari nyeusi yenye milango ya mbele iliyowazi. Viti vyeusi vya ngozi vinaonekana vizuri, na dashibodi pamoja na usukani pia viko wazi. Dari ya gari inaonekana kuwa na paa la kioo, na kando ya gari kuna uzio wa chuma na gari jingine limeegeshwa.

Tumeonyeshwa upande wa nyuma na upande wa kulia wa gari aina ya Toyota Prado SUV ya rangi nyeusi kijivu iliyokuwa imeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na changarawe. Gari hilo lina namba ya usajili, linaloashiria toleo lake. Na upande wa nyuma, kuna uzio na majengo machache.

Kuna magari yaliyopaki kwenye eneo la wazi lenye nyasi likionyesha huenda ni sehemu ya maegesho au tukio fulani. Katika sehemu ya mbele na sehemu ya katikati, kuna gari nyeusi ambalo linaonekana kuwa katika hali nzuri. Nyuma ya gari hilo nyeusi, upande wa kulia, kuna gari jingine la rangi ya kijivu au fadha ilyopaki.

Kuna sehemu ya ndani ya gari ,ikionyesha dashibodi, usukani na viti vya mbele. Dashibodi ina skirini ya redio au mfumo wa burudani, huku usukani ukiwa na nembo ya toyota katikati. Viti vya magari vinaonekana kuwa vya rangi ya kahawia, nyepesi au kijivu na kuna mwanga wa asili unaingia kupitia kioo cha mbele.

Eneo la wazi lenye nyasi limetumika kama eneo la maegesho ya magari. Magari kadhaa yameegeshwa ovyo ovyo kwenye mteremko wa ardhi ikiwemo SUV ya rangi ya fedha na gari ndogo la abiria lenye rangi sawa. Nyuma kuna miti mirefu ikiashiria kuwa eneo hili linaweza kuwa karibu na msitu au hifadhi ya asili. Pia kuna hema nyeupe zinazoonekana kwa mbali.

Magari yaliyo na rangi ya dhahabu, nyeusi, nyekundu na nyeupe yamesimama kwenye sakafu safi iliyojengewa kwenye nyumba yenye kuta za glesi na chuma na sakafu iliyo na rangi ya kahawia na nyeupe.

Magari meupe klasiki yenye gurudumu nyeusi yamesimama kwenye vigae vilivyopangwa kwa umakini kwa kuandikwa kwa rangi ya machungwa nyuma ya magari haya kuna jumba lenye mandishi na milango ya glesi.

Sehemu ya ndani ya gari, hasaa kiti cha dereva na dashibodi. Dashibodi inavifungo vya redio, vya yozi na usukani wenye nembo ya toyota. Kiti cha abiria wa mbele kimeonekana kwa sehemu. Kioo cha nyuma cha gari kinaonekana kwa mbali. Kwa ujumla picha inatoa mtazamo wa jinsi gari hilo linavyoonekana kutoka ndani.

Sherehe ya maua inaonyesha aina mbalimbali za maua yenye rangi tofauti ikiwemo waridi, jeupe na jekundu iliyopangwa kwenye ndoo na mabundo ya kupendeza. Maua mengine kama vile fence na maua ya rangi ya samawati na zambarau pia inaonekana pamoja na riboni kwa ajili ya mapambo.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha wafanyabiashara na wateja wengi wakizunguka. Chini kuna tope na maji huku wachuuzi wengi wakiuza bidhaa zao kama matunda na mboga chini ya vibanda. Watu wengi wamevalia nguo za kawaida na baadhi yao wameshika miavuli.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi, linaonekana kupitia kwenye kioo likiwa limejaa watu wanaopita kutoka sehemu mbalimbali. Mabanda mengi yametanda sokoni yakiwa na vifuniko na paa za bati, huku shughuli za uuzaji na ununuzi zikiendelea katikati yake. Majengo marefu yanaonekana nyuma, yakionyesha kuwa soko hilo liko katikati ya jiji.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana kutoka juu likiwa na vibanda vilivyopangwa vizuri vikiuza matunda na mboga mbalimbali ,wauzaji na ununuzi wamekusanyika karibu na bidhaa wakionyesha biashara inayoendelea wazi katika soko hilo.

Soko linaonekana likiwa na vibanda vilivyojazwa matunda kama vile ndizi na machungwa upande wa kushoto. Njia kuu ya kati inaonekana ikiwa tupu kidogo na kuna mwanga hafifu kutoka kwa vibanda vingine ikionyesha kuwa ni jioni au asubuhi na mapema.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi limejaa watu, na milundo mingi ya matunda na mboga . Matikiti maji mengi yanaonekana kwa wingi pamoja na mazao mengine kama mamboga au matunda mengine yanaofanana. Watu wengi wamekusanyika sokoni, baadhi yao wakiuza bidhaa zao na wengine wakinunua.

Rundo la mbogamboga na matunda mbalimbali imepangwa kwenye soko au duka la mboga. Kwa mbele kuna chungwa nyingi nyekundu zilizoiva na pilipili hoho za rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri. Kati yao kuna kiasi kikubwa cha mboga ya majani. Nyuma zaidi kuna vitunguu, ndimu, matango, bamia na mboga nyingine nyingi.

Duka ndogo la viatu la kiasili limejengwa kwa turubai na mbao likionyesha aina nyingi za viatu vilivyining'inia na kupangwa. Viatu vya michezo, sandali na viatu vingine vimepangwa kwa wingi huku baadhi vikining'inia kutoka kwenye paa ya muda.

Duka limejazwa na mboga mboga. Viazi vimepangwa kwenye ndoo kadhaa apo juu uku karoti, pilipili hoho na matango yakiwa yamewekwa kwa mpangilio wa utaratibu chini.

Muuzaji wa maua ameketi kando ya barabara. Anauza maua mbalimbali ya rangi angavu. Maua mengi yakiwemo; waridi, alizeti, na aina nyinginezo yamewekwa kwenye ndoo na meza ndogo. Baadhi yamefungwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Juu ya muuzaji kuna mwavuli wa rangi mbalimbali kumkinga na jua.

Kibanda cha sanaa na ufundi kinaonyesha shanga ndefu zilizotengenezwa kwa maganda au mawe zikining'inia kushoto. Mifuko mbalimbali na vitu vingine vya mapambo vinaonekana vikiuzwa vikiashiria biashara ndogo ya ufundi.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi limejaa magunia ya milundo ya vitunguu vingi vya kuuza. Kuna watu wengi wakiendelea na biashara au kupumzika katikati ya mizigi hiyo ya vitunguu. Baadhi ya vitunguu vimefungwa kwenye mifuko mikubwa na vingine vimerundikwa kwenye sakafu na kwenye meza kuonyesha wingi wa bidhaa hiyo sokoni.

Soko la wazi lililojaa bidhaa za mikono hasaa vikapu na mikeka iliyofumwa kwa ustadi na enye rangi mbali mbali. Ina bidhaa zilizopangwa kwa wingi zikiwa zimeundwa kwa mtindo na ukubwa tofauti. Katikati ya picha kuna wanawake wawili walioketi kati ya bidhaa zao, mmoja akiwa amevalia nguo ya zambarau na anaonekana kusubiri wateja au kupumzika.

Vikundi viwili wikubwa vya ndizi mbichi, vimesimama kwenye ndoo zikionyesha kuwa ziko tayari kuuzwa sokoni. Nyuma yake, kuna bidhaa zingine za sokoni kama vitunguu na viazi, zikiwa zimepangwa kwa ajili ya wateja.

Soko la wazi au duka la ufundi njini Kenya lina bidhaa mbali mbali za kithamaduni zinazouzwa. Upande wa kushoto kuna viatu vya ngozi vinavyo pambwa na hereni zinazo tengenezwa kwa shanga. Katika na upande wa kulia kuna meza zilizojaa shanga vikuku na vitu vingine vya mapambo, huku mwanamke moja akiwa anatazama bidhaa hizo.

Eneo la biashara lenye shughuli nyingi limejaa vyombo vya chuma na alumini vilivyotumika na baadhi vikiwa vipya. Vikiwemo ni sufuria, masufuria makubwa, vyungu na majiko ya makaa. Bidhaa zimepangwa kwa uwingi ardhini na kwenye rafu zikionyesha biashara ya vitu vya nyumbani na vifaa vya kupika.

Kuna soko la maua lenye maua mengi ya rangi mbalimbali yaliyopangwa kwenye ndoo na beseni. Watu wanaonekana wakipita na mmoja akiwa karibu na stendi ya maua na nyuma kuna magari na majengo kuashiria kuwa ni eneo lenye shuguli nyingi.

Kuna bidhaa mbalimbali za ufundi wa kiafrika zikiwemo viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga, mifuko ya mkono iliyofumwa na yenye ngozi, sanamu za wanyama kama twiga na pundamilia na vikapu. Bidhaa hizi zimewekwa kwa mpangilio labda kwenye soko au duka la zawadi zikionyesha utamaduni tajiri wa ufundi wa eneo hilo.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi lina bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, nyanya na matunda mengine yaliyopangwa kwenye vibanda vya mbao. Kuna watu wanatembea wakifanya biashara na paa la soko limefunikwa kwa turubai za milia na nyingine ya njano. Hali ya soko inaonekana kuwa ya kawaida yenye mwanga hafifu na vitu vingi vilivyopangwa.

Kuna duka la viatu lililoko kando ya barabara likiwa na kuta za rangi ya zambarau. Rafu nyingi za chuma zimejazwa na viatu vya aina mbalimbali vikiwemo viatu vya kawaida, viatu vya kike na buti. Baadhi ya viatu vimepangwa chini kwenye njia ya watembea kwa miguu na mwanaume mmoja anapita karibu na duka hilo.

Tunaonyeshwa mikono ya mtu ikishika shanga za kitamaduni za kimasai, ambazo ni mapambo yenye rangi angavu. Kuna mkufu mkubwa wa shingo wenye rangi nyekundu, kijani kibichi na nyeusi , pamoja na vikuku na pete ndogo zenye umbo la matone, zilizopangwa kwa shanga za rangi nyingi. Hii inaashiria sanaa na utamaduni wa jamii ya wamaasai nchini kenya.

Kuna rundu kubwa matango makafu yaliopangwa jini labda kwenye soko au gaa la sakafuni, nyuma kuna nguzo za mbao zinazofanana na muundo wa kipanda katika upande wa nyuma ngunia zilizopepa matango kadhaa.

Lori limejaa magunia mengi ya vitunguu nyekundu yaliyopangwa kwa uangalifu. Watu wawili wanaonekana wakishughulika na vitunguu hivyo na vitu hivyo mmoja amesimama mbele ya lori akiwa amevaa kofia kubwa ya kujikinga na jua na mwingine yuko ndani ya lori labda akipakua au kupanga mizigo. Mazingira yanaashiria soko au eneo la biashara ambapo mazao husafirishwa na kuuza.

Kuna rundo la viatu vya aina mbalimbali vikiwemo vya michezo vilivyopangwa juu ya meza au sehemu fulani. Viatu hivyo vina rangi tofauti, tofauti na vinatoa taswira ya soko la viatu au sehemu ya kuuza bidhaa za mitumba.

Kuna duka la matunda na mboga za majani, lililoko inje likionyesha aina mbalimbali za bidhaa mpya. Ndizi nyingi zilizoiva zimetundikwa juu, zikionyesha rangi yake ya njano inayovutia. Chini ya ndizi , kuna rundo kubwa la machugwa na pia mananasi kadhaa yaliyopangwa.

Mtaa wa kisasa wenye nyumba za kifahari zilizojengwa kwa mtindo moja zimepakwa rangi ya kijivu na nyeupe. Barabara ni pana na imefungwa kwa matofali mekundu yaliyopangwa vizuri. Kila nyumba ina uzio wake wa kisasa na bustani ndogo iliyopandwa miti na mimea ya kijani kibichi. Kuna magari machache yaliyoezekwa yakionekana kwa mbali.

Nyumba kubwa ya kisasa, yenye ghorofa moja, inaonekana ikiwa na kuta za rangi ya manjano iliyokolea na buluu nyeusi. Ina paa la vigae na madirisha yenye fremu nyeusi, na mbele yake kuna njia ya gari iliyopambwa kwa vigae vya rangi ya kijivu. Magari mawili yameegeshwa chini ya sehemu ya kuegesha iliyofunikwa, na kwa nyuma ya nyumba hio, kuna jengo jingine linaloonekana kuwa bado linaendelea kujengwa.

Uwanja mpana wa udongo usio na mimea ukiwa na nyasi kavu umezungukwa na nyumba na miti kwa mbali. Anga la buluu lina mawingu meupe yanayotawanyika na mnara wa mawasiliano unaonekana upande wa kushoto wa picha kuashiria eneo la kijijini.

Jengo la kisasa la ghorofa nyingi linaonekana likiwa na maduka na biashara mbalimbali chini. Juu ya jengo ishara nyekundu inasema e m4 apartment . Maduka mengine yana mabango pia yanayoeleza pale chini. Jengo lina kuta za rangi ya udongo na mapambo ya zambarau na lina balconies na madirisha mengi. Anga ni ya bluu na kuna mawingu machache.

Jumba la kifahari lenye kuta za matofali na paa la rangi nyekundu limesimama kwenye eneo lenye mawe mdogo. Bustani ndogo iliyopangwa vizuri yenye mimea iliyopunguzwa inatoa mvuto wa kupendeza mbele ya nyumba huku tangi la maji linaonekana juu ya jengo la jirani.

Jiko la kisasa lina makabati ya rangi ya kijivu, vyeunzi vyeusi na meza vyeupe yenye mshororo. Dirisha kubwa huruhusu mwanga kuingia na kuna jiko la gesi na sinki mbili.

Majengo mawili ya ghorofa yamesimama chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe. Jengo moja lina ishara nyekundu inayoashiria M&G Apartment na lina mabango mengine yanayoonyesha To Let . Chini ya majengo hayo, kuna vibanda vya biashara au ujenzi unaoendelea.

Bango kubwa linatangaza Fedha residencies hotel apartments huko Tigoni road Kilimani likitoa huduma za kukaa kila siku, wiki na mwezi. Lina nambari za simu za mawasiliano na linaonyesha kuwa linaendeshwa na trianum. Bei ya kuanzia dola themanini kwa siku na kifungua kinywa pia kimetajwa.

Majengo mawili yanaonekana chini ya anga lenye mawingu. Jengo la mbele lina kuta za rangi ya udongo na mistari ya bluu, likiwa na paa la bati. Lango lake la chini, linaonekana kuwa limefunikwa na mabati. Nyuma yake, kuna jengo refu la ghorofa nyingi, pia vina kuta za rangi ya udongo, na madirisha mengi. Mbele ya majengo, uzio uliotengenezwa kwa mabati ya rangi tofauti unaonekana ukizunguka eneo hilo.

Nyumba ya ghorofa mbili iliyojengwa kwa mtindo wa kisasa inaonekana. Ina paa la kahawia kuta za rangi ya cream na lafudhi za kahawia na madirisha makubwa meusi. Balcony yenye uzio wa chuma pia inaonekana.

Jengo kubwa la gorofa lenye ukuta wa matufali mekundu na paa la rangi ya kahawia, lina madirisha mengi na sehemu za nguzo za zege zilizopambwa. Mbele ya jengo kuna mlango wa chuma wa kijani kibichi uliofungwa, ikiwa na bango dogo lenye taarifa kuhusu jengo hilo la gorofa.

Jengo refu la kisasa la ghorofa nyingi limejengwa kwa mtindo wa kisasa na balconies pana zenye vioo. Jengo linaonekana kuwa jeupe na lina muundo wa kipekee, ikiwa na nguzo kubwa chini zinazounga mkono muundo mzima. Limezungukwa na miti yenye majani mabichi na mekundu ikitoa mandhari ya asili inayopendeza na kuongeza uzuri wa jengo hilo, chini ya anga la buluu.

Nyuma ya kifahari yenye ghorofa mbili iliyojengwa kwa mtindo wa kisasa na rangi ya kupendeza za kahawia hahifu na nyeupe. Ina madirisha makubwa yanayotoa mwanga wa kutosha ndani na mlango mkuu unaoelekea kwenye balkoni iliyo ghorofa ya kwanza. Mbele ya nyumba kuna sehemu kubwa iliyowekwa vigae vya mawe ikitumika kama maegesho ya magari.

Kuna jengo la ghorofa ambalo linaonekana bado liko katika ujenzi. Kuna kuta za matofali ya saruji na madirisha yenye vyuma vya ulinzi. Mlango mkuu ni wa chuma mweusi mkubwa na umefungwa huku sehemu ya chini ya jengo ikiwa imepakwa rangi ya kijani kibichi. Miti iliyokatwa ipo mbele ya jengo na anga linaonekana kuwa jeupe na mawingu machache.

Kuna kundi la majengo ya kifahari ya makazi yenye ghorofa mbili au zaidi yakiwa na kuta za rangi ya kijivu nyepesi na paa zilizoinuka. Nyumba hizo zimezungukwa na madhari ya kijani kibichi na miti na kuna uzio wa kisasa mbele ya jengo moja kuashiria makazi ya hali ya juu.

Kuna bango la matangazo la mradi wa majengo lililofungwa kwenye nguzo katikakati ya miti. Bango hili lina picha la jengo la kisasa lenye ghorofa nyingi na kioo na limewekwa wazi kuwa ofisi hizo zinauzwa na kupangishwa.

Bango kubwa la matangazo ya mradi wa majengo. Linaonyesha picha ya jengo refu, la kisasa likiwa na maelezo kama ujenzi unaendelea na mpango wa malipo hadi miezi thelathini. Chini ya bango kuna maelezo zaidi kuhusu vyumba vinavyopatikana. Bango hili limewekwa kando ya barabara, likiwa na majengo mengine na miti kwa nyuma.

Kuna jengo refu la kisasa likiwa chini ya ujenzi na korongo kubwa ya manjano imesimama kando yake chini ya angaa kubwa la buluu lililojaa mawingu meupe. Miti mirefu inaonekana chini ya jengo hivi kuashiria mandhari ya jijini.

Kuna ukuta wa ua uliojengwa kwa matofali yenye muundo wa kipekee na kupakwa rangi nyekundu na kijivu hafifu. Matofali yamejengwa kwa muundo wa miraba na mstatili na kila safu ikiwa na mapengo kidogo kati ya matofali hivi kuonyesha ubunifu katika ujenzi. Chini ya ukuta kuna msingi wa saruji au mawe. Juu ya ukuta kuna majani ya miti ya ndizi na mimea mingine ya kijani kibichi.

Jengo kubwa linaonekana likiwa na ishara kubwa ya bluu na njano lenye maandishi CM China Square . Upande wa jengo umepambwa na vibanzi vya rangi mbali mbali, zikiwemo: bluu, njano na nyekundu. Anga ni safi na ya bluu. Sehemu ya chini ya picha inaonyesha eneo la wazi lenye lami na kivuli cha jengo.

Safu ndefu ya rafu imejaa mifuko mingi ya chakula cha umbwa ikiwa na chapa na ukubwa tofauti. Mifuko hio ina picha za mbwa wa mbwa mbali mbali na juu ya rafu kuna bango kubwa lenye maandishi dog food . Hii inaashiria duka kubwa au maduka makubwa labda CarreFour , kutokana na nembo inayoonekana juu.

Duka kubwa limejaa bidhaa na wateja mbalimbali. Katikati, kuna sehemu kubwa ya matunda ikiwa na chungwa nyingi upande mmoja na tufaha upande mwingine. Rafu zingine zinaonekana nyuma zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali na kuna bango la Carrefour likisema grown in Kenya buy Kenya build Kenya, likihimiza ununuzi wa bidhaa za ndani.

Rauza ya duka kubwa inaonyesha bidhaa mbalimbali za sabuni, peremende na vitu vyengine vya matumizi. Bei za bidhaa zimeandikwa wazi na baadhi ya bidhaa zinaonekana zikiwa kwenye ofa. Duka hili ni aina za maduka kubwa kubwa au supermarket .

Duka kubwa la kisasa linaonyesha sehemu ya matunda, peremende na karanga zilizopangwa kwenye rafu na vikapu. Watu wachache wako ndani ya duka wakiwemo wateja na wafanyakazi. Na kwa juu kuna ngazi za kupanda.

Soko kubwa la kisasa linaonekana likiwa limejaa wateja na wafanyikazi. Sehemu mbalimbali za duka zinaonyesha matunda, mboga mboga na bidhaa nyingine zilizopangwa kwa ustadi. Bango la Quickmart linaonekana kwa mbali likionyesha kuwa ni duka la aina ya maduka makubwa.

Duka kubwa linaonyesha mashine za kufulia za LG na TCL zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Baadhi ya mashine hizo zina lebo za bei zinazoonekana wazi na maduka mengine ya umeme yanaonekana kwa umbali.

Onyesho kubwa la mboga na matunda limejazwa na bidhaa mbalimbali. Cucumber , Pilipili hoho ya njano, biringanya na brocolli vimepangwa kwa umaridadi kila kimoja kikiwa na lebo ya bei ya shilingi ya Kenya ikionyesha kuwa picha imepigwa Kenya.

Duka kubwa la rejareja au supermarket nchini Kenya lina rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali na alama za bei zinazoashiria punguzo la bei au matangazo. Kwa upande wa kulia kuna rundo kubwa la karatasi za choo zilizopangwa kwa kufuata utaratibu zikiwa zimewekwa kwenye godoro.

Eneo hili ni la reja reja au duka likiwa na ishara kubwa ya maneno iliyoandikwa kwa herufi kubwa za rangi ya chungwa iliyopachikwa kwenye ukuta wa mbao. Chini ya ishara hiyo Kuna rafu ndefu iliyojaa vyombo vya uwazi vilivyo simama wima, ambavyo vimejaa aina mbali mbali za karanga na nafaka zilizopangwa kwa ustadi. Bidhaa hizi zimeandikwa bei zake na namba ya bidhaa.

Kuna sehemu ya duka kubwa la kuuza mikate na keki. Vyakula mbali mbali vilivyoko vimepangwa vizuri ndani ya vibanda vya kioo vikiwemo mikate, keki na vitu vingine vya kuoka. Wateja wawili wanaonekana wakiangalia bidhaa hizo huku mmoja wao akionekana kuvalia barakoa kuashiria kuwa tahathari za kiafya zinafutwa.

Kuna sehemu ya duka kubwa la bidhaa yenye rafu na vibanda vya mbao zilizopangwa kwa uzuri na kujazwa matunda na mboga mboga mpya. Kuna rundo la matunda kama maapulo, mananasi, parachichi na tikitimaji pamoja na mboga za majani. Mandhari inaashiria eneo safi lenye mpangilio mzuri wa kuuza bidhaa za shambani

Duka kuu lenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali hasa vyombo vya plastiki vya kuhifadhi chakula na bidhaa zingine za nyumbani. Mwanamke mmoja akiwa amevaa sweta ya zambarau na suruali nyeusi anaonekana akichagua bidhaa kutoka kwenye rafu. Nyuma yake wateja wengine wanaonekana wakitembea kwenye duka. Taa za dari zinaangazia duka na kuunda mazingira angavu na yenye shughuli.

Mikate yenye umbo, ladha na asili tofauti kwani imetoka kwenye kampuni aina ainati. Vimepangwa kwenye rafu za duka kuu kwa utaratibu na umakini ili wanunuzi waje wakanunue mikate.

Duka kuu lina rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama sabuni, vipodozi na vitu vyengine vya nyumbani. Njia katikati ya rafu ni pana na inaonekana safi ikitoa nafasi ya kutosha kwa wateja kupita. Mwangaza wa kutosha unatoka juu ukiangazia bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu.

Kuna sehemu ya duka kubwa la bidhaa ambapo rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa nyingi za michuzi na kecha. Kuna pia bidhaa za karatasi upande wa kushoto. Kwenye rafu, Kuna lebo inayoonekana kuwa cleanshelf ikionyesha jina ya duka au sehumu hiyo.